Hizi, ni chupa tatu za dawa, ambazo, zinasaidia kuongeza vitamini, kqenye mwili, ikiwa, ni vitamini D3, pale kando ya chupa hizo kuna maelezo, ya kiasi, na namna ambavyo zinatumika.

Hawa, niwahudumu wa afya, ambao, wamevaa nguo zinazo fanana, zikijumuisha, kofia, samawati, na shati, samawati, wamebeba viti, ambavyo, ni vya rangi nyeupe.

Hawa ni wanawake watano. Watatu wameketi kwenye kiti huku mmoja anaonekana akimhudumia mwingine aliyelazwa kwenye blanketi sakafuni. Akishikilia shikilia tumbo lake.

Hii ni chupa ya dawa ya vitamin D3 ikiwa na katoni kando yake ambayo inaashiria namna ya kupeana matibabu ya cholecalciferol .

Haya ni mafuriko, utayaona watu wengi wakiangalia lori ambalo limebingirika, kule mbele zaidi kuna lori nyingine ambayo pia imebingirika na kando kando utayaona miti ambayo imepandwa.

Huyu ni mtu mwenye shati ya rangi ya samawati akiashiria kwa mkono, kando yake kuna maelezo ya water step na nyuma yake kuna tenki kubwa kubwa tatu.

Huyu ni mhudumu wa afya daktari aliyevaa nguo jeupe na glovu nyeupe na ana barakoa, anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda akiwa anamshugulikia mdomoni.

Huyu ni mhudumu wa afya. Ambaye ametabasamu huku akimhudumia mwanamke ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Pembezoni utaona kuna mashine ambayo ina skrini.

Hawa ni wahudumu wa afya wanamshughulika mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa wamevaa glavu na barakoa huku mmoja akionekana kushugulikia mashine ambayo inatumika katika tiba hii.

Hawa ni wanafunzi watatu wakiwa wamevaa sare za shule. Wawili wamevaa za rangi ya samawati iliyokoleza, na mvulana amevaa rangi ya kaki. Wanachota maji kutoka kwenye tenki, ambayo imepeanwa ya maji safi ya kunywa kutoka "Help Hope Care."

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa glavu nyeupe, nguo nyeupe na ana barakoa. Anamwangalia mgonjwa ndani ya mdomo wake akiendelea kumtibu. Nyuma yake kuna dawa na kuna vitu tofautitofauti.

Hizi ni dawa za rangi ya kijani kibichi ambazo zimepakiwa kwenye pakiti na Kando Yao kuna maandishi ya maelezo ikiwa Kwa lugha ya kingereza ikiitwa ipuprofen.

Huyu ni mwanamke ambaye amesimama akiwa amevaa rinda na amejifunika kitambaa kichwani. Nyuma yake kuna watu wengine, na pia kuna mitungi ya rangi tofauti, tofauti, kama vile kijani, manjano na nyeupe ambayo imewekwa kwenye foleni.

Huu ni mkutano wa watu wengi kutoka kwenye kundi la Kenya HIV and AIDS business council . Wakiwahamasisha watu kuhusiana na umuhimu wa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa ukimwi.

Hizi ni chupa ya dawa ikiwa na michirizi ya rango tofautofauti, ingine ikiwa na michirizi ya rangi ya kijani, ya rangi ya samawati na rangi ya manjano. Nyuma yake utaona kuna picha ya mtu ikielekezea mapafu.

Ni wanawake wanne ambao wamevaa kulingana na tamaduni ya kisamburu, wamebeba mitungi kichwani huku mmoja wao akiwa ametembea bila mtungi, kuna mtungi ambao unaonekana nyuma yake ambao huenda ikawa imebebwa na mwanamke wa nne.

Huu ni mkono wa mtu aliyevaa glovu za rangi nyeupe aliyeshikilia sindano katikati ya vidole vyake na ana chupa ya chanjo iliandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Hii ni choo ya umma, iliyopakwa rangi ya manjano, na rangi ya kijani kibichi. Maandishi meupe na pia, kuna mtu ambaye amesimama, aliyevaa kofia, anayeonekana akiingia ndani. Pembezoni, utaona kuna miti na machumba marefu marefu.

Huu ni mtungi wenye kifuniko cha rangi nyeusi. Una maandishi ya samawati iliyokolea na mengine madogo yasiyoonekana nyeusi ambayo yameandikwa kwa lugha ya kimombo likisema epilepsy mesdicine .

Huyu ni mkuliama. Ananyunyizia mimea dawa akitembea. Amevaa magwanda nyeupe na kofia. Nyuma yake ana nepseki ambayo imebeba dawa hizo na ukiangalia pembezoni utaona kuwa kuna mimea mingi ya rangi ya kijani.

Huyu ni mtoto anayelia amevaa shati yenye michirizi ya manjano na nyeusi. Anadungwa sindano na watu ambao wanaonekana kuvaa glovu, huku mwingine akiwa amemshika.

Huu ni umati wa watu ukiangalia basi ambayo imepata ajali, kando yao kule nyuma kuna lori ambayo imeandikwa danger petrol ikiwa ni lori ya mafuta.

Hii ni sehemu ya mapokeo kwenye chumba cha afya cha meno cha fine touch dental care . Kuna mwanamke ambaye anatabasamu. Nyuma yake ukutani kuna saa na pia kuna maandishi ambayo yameandikwa ya namna ya kulipia mbele yake.

Huyu ni mwanamke, ambaye amevaa barakoa. Kando yake kuna kijisanduku, ambacho ni cha kubebea chanjo za dawa. Pia, kuna muuguzi anayeonekana akimdunga sindano.

Hiki ni chumba cha hospitali. Kuna wagonjwa wawili mmoja akiwa amelala mwingine akiwa ameketi huku amejikunyata. Kuna dawa tofauti tofauti. Pia kuna mashine tofauti tofauti za kutumika kiafya.

Hii ni lori ya rangi nyeupe na rangi ya manjano, yenye maandishi meupe kwa lugha ya kimombo yakisema Exhauster . Nyuma yao kuna watu wawili waliosimama na sehemu hii ina sakafu ambayo imeekwa kwa simiti.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa kofia, barakoa, miwani na ovaroli nyeupe. Ndani ana nguo ya rangi ya samawati. Pia ana glovu. Anamhudumia mgonjwa ambaye amefungua mdomo na anatazama kule ndani.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa miwani na gwanda jeupe , anamhudumia mtoto aliyeketi kwenye kitanda ambaye amemshikilia mkono akimwangalia.

Huyu mi mtu ambaye amesimama kwenye merikebu, ambaye inaelea majini, ikiwa imebeba, godoro, vitabu, begi, na manguo, mengi nakatharika.

Huyu ni mwanamke ambaye amelala kwenye mkeka huku akiangalia juu amejifunga leso kiunoni na kando yake kuna mwanamke mwingine ambaye pia anaonekana kumguza guza tumbo.

Huyu ni mtu, ambaye amevaa nguo ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Pia, ameshikilia ndoo ya nyekundu na brashi kwenye mkono wake, anaonekana akifanya usafi kwenye chumba kidogo.

Huyu ni mtu ,ambaye amesimama mbele ya wanafunzi darasani, ambao wamekaa kwenye dawati zao. Ukiangalia pembeni, utaona kwamba madirisha yamefunguliwa, lakini kuna mabango ambayo yamewekwa pale na mengine yamewekwa nyuma ya darasa.

Hawa ni wahudumu wa afya, waliovaa nguo za rangi nyekundu, wengine wakiwa na za rangi nyeupe. Kuna kitanda cha wagonjwa na pale kwenye mlango, kumeandikwa dharura na ajali.

Hawa ni wahudumu wa afya, mmoja akiwa amevaa nguo ya samawati , mwingine akiwa amevaa nyeupe, wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa, ambaye amefungua kinywa chake na wanamulika mle ndani.

Hizi ni gari na tuktuk zikiendeshwa kwenye barabara yenye maji mengi. Kando kuna mimea ambayo imepandwa kisha kuna ukuta halafu kuna miti ambayo iko kule pembezoni.

Hizi ni chupa za dawa za chanjo ya ugonjwa wa Measles na Rubella na Mamps. Kuna zile zilizo na vifuniko vya rangi ya samawati zingine zikiwa ni za rangi ya manjano. Pia kuna sindano ambazo zinaonekana hapa.

Hawa ni watu wengi, wengine wamesimama juu ya nyumba ambayo inaendelea kubomolewa. Na wengine wamesimama chini wakionekana kuwa ni mafundi ambao wanashughulikia ubomozi huu.

Hizi ni chupa za dawa za viungo za vitamini D3 , vitamini D3 na vile vya kusaidia wakati wa jua, imeandikwa Kwa lugha ya kingereza kuashiria kazi zao tofauti.

Hii ni chupa ya dawa, kutoka kwenye kampuni ya Olympia Pharmaceuticals, ikiwa ni dawa ya kusaidia Vitamini D3, kuongezwa kwenye mwili.

Hawa ni waudumu watatu wa afya wakimshugulikia mgonjwa wakiwa wamevaa nguo ya samawati. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa na anashugulikiwa.

Huyu ni mgonjwa akipewa chanjo na wahudumu wa afya. Mmoja ameinama akionekana kumdunga sindano, huku mwingine amesimama akitazama. Wote wamevaa barakoa.

Huyu ni mkulima akiwa amevaa ovaroli ya rangi ya samawati iliyokolea na glavu za rangi nyekundu. Amebeba knapsack ya rangi ya manjano, anaipulizia mimea ya mahindi dawa.

Huyu ni mtu ambaye amembeba mwenzake mgongoni wakivuka kwenye maji mengi kando kando kuna wale ambao wamesimama nao pia wanawatazama.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa barakoa ana kipaza sauti mkononi kando yake kuna mwanamke mwengine ambaye ana leso begani na nyuma yao kuna vibanda ambavyo vimejengwa.

Hawa ni wahudumu wa afya wakiwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya Measles na Rubella wakionekana kumpatia mtoto mmoja chanjo mama yake pia akiwa pale anamwangalia na kuna mzazi wa kiume pia anamwangalia.

Huyu ni mhudumu wa afya, anaonekana akizungumza na mwanamke wa kimaasai, wakiwa wameketi chini ya mti. Nyuma yao, utaona manyumba ambayo ni manyatta na utawaona mchanga kwa wingi.

Hii ni chupa ya dawa iliyo na kifuniko cha rangi nyeupe na maandishi kando yake, yakiwa na mchanganyiko wa lugha ya kiingereza na lugha ya kiswahili yakieleza kwamba, ni mti wa arobaini ambao umetengeneza dawa. Nyuma ya hayo maandishi kuna picha ya mti huo.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa magwanda meupe. Ukimwangalia utaona anamshughulikia mgonjwa, ambaye ana mtoto aliyekuwa pia amevaa rangi ya manjano na wanamwangalia wote mtoto.

Hivi ni vyoo vya shule vyenye maandishi kwa lugha ya kimombo. Ambayo tafsiri ni osha mikono yako hapa. Na hapo nje kuna wanaume wawili ambao wanaendelea na mazungumzo.

Hii ni chupa ambayo imefunguliwa , kifuniko chake kiko Kando na kutoka kwenye chupa ile, kuna tembe za dawa zenye rangi nyekundu ,Kando yake kuna kipima gonjwa ambacho pia kiko mezani.

Hawa ni askari kwenye sare tofauti tofauti, pembezoni utaona kuna ubomozi wa majumba ambao unaendelea na kuna watu wengi amabo wamesimama kando wakitazama ubomozi huo.

Huyu ni mtu, akiangalia picha ya bango, ambalo limewekwa kwenye posti ya stima, yenye maandishi yafuatayo, daktari Chikonko, kumvutia mpenzi, biashara ,nyota na kadhalika. Ina nambari ya simu, pia iliyoandikwa hapo. Chini yake, kuna mmea ambao unamea kuja juu.

Hii ni chupa ya dawa iliyo na kifuniko cha rangi ya nyekundu, ambayo ni ya kuongeza vitamini kwenye miili kama vile C, Folate B sita na B kumi na mbili. Pia inaongeza kiwango cha iron na kinasaidia kuongeza damu kwenye mwili.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa barakoa akimsaidia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa kuvalia pampu ambayo inasaidia kupumua.

Hawa ni wahudumu wa afya kutoka kitengo cha kuskia, wanajaribu kumshughulikia mgonjwa na wanaonekana kuosha sikio la mwanamke huyo ambaye ameketi chini.

Hili ni janga, kuna mti na nyasi zilizikauka. Kuna mawe yaliyotapakaa kila mahali. Pembeni, kuna kile kinachoonekana kuwa milima.

Huyu ni mvulana aliyevaa shati ya rangi ya samawati na suruali ndefu yenye michirizi ya rangi ya manjano na rangi nyeusi, akiwa anaangalia maporomoko ya ghorofa.

Huyu ni daktari wa meno aliyevaa barakoa, anamshughulikia mgonjwa, ambaye amekaa kwenye kiti, huku amepanua mdomo na anaonekana kuangalia kule ndani.

Huyu ni mhudumu wa afya, ambaye amevaa barakoa. Anaonekana akimhudumia mtoto ambaye amepakatwa na mama, huku yule mama pia amevaa barakoa.

Hii ni chanjo ya measles , mumps and Rubella ya watoto wanaozidi miezi kumi na miwili. Pia unaeza ukaona sindano ambayo ni ya kuwadungia pamoja na dawa nyingine kwenye chupa ya dawa.

Huyu ni daktari aliyevaa glavu na barakoa akimulika ndani ya kinywa cha mgonjwa. Ikionekana kwamba anajaribu kumtibu meno yake.

Hawa ni watu watatu, wawili wakiwa wajawazima, na mmoja akiwa ni mtoto mdogo. Picha hii ikiashiriwa kuwa hospitalini, ikimwonyesha mama ambaye amejifungua.

Huyo ni mwanamke ambaye anatabasamu huku amechuchumaa. Pia anachota maji kwenye mtungi kupitia kwa mfereji. Pembezoni, kuna nguo zilizo anikwa na kuna jumba la mabati.

Ni mafuriko ambayo yanaonekana kusomba magari na Pia kutatiza usafiri kwa sababu ya kuifunga barabara, pembezoni utaona majumba na pia utaona kandokando nyaya za umeme.

Huyu ni mkunga, aliyevaa barakoa, akionekana kumsaidia mama mjamzito kuzalisha kule nyumbani. Utaona pembezoni kuna televisioni, na pia kuna neti kwenye hile nyumba.

Hapa ni hospitalini. Utamwona daktari wa meno na msaidizi wake, wakimshughulikia mgonjwa. Pia utaona teknolojia tofauti tofauti za kuwasaidia katika kutibu.

Hawa ni watu wengi, wanaoshuhudia ajali iliyotokea barabarani. Kwenye ajali hii, unaweza ukaona gari ambalo limeanguka. Moto umewaka na kuna moshi kubwa nyeusi, ambayo onaonekana imeanikiza hewani.

Huyu ni mtu ambaye anasukuma rukwama kwenye barabara ambayo imejawa na mafuriko. Upande ule mwingine kuna magari, na pia unaeza ukawaona watu wengine wengi kando kando ya barabara.

Hizi ni chupa za kuwekea chanjo ya virusi vya Measles, Mumps, na Rubella. Kando kando ya chupa zile, kuna maelezo ambaye yameandikwa kwa rangi nyeusi, na kuna rangi pia ya samawati na chupa hizi zinonekana zimefunikuwa.

Kuna dawa, aina ya chanjo ya yellow fever kwenye chupa la dawa. Kule nyuma kuna dawa, aina nyingine zingine zingine. Pia waweza ukaona sindano ya kumdunga mgonwja dawa.

Hii ni hospitali utawaona watoto waliolazwa kwenye vitanda pia kuna wale wahudumu madaktari wakiwashughulikia utaona mashine tofauti tofauti ya kuwasaidia katika kazi hii.

Huyu ni mtoto akiwa hospitalini. Pembezoni utaona kitanda cha wagonjwa, pia kuna daktari kwenye meza, akionekana kujiandaa kumshughulikia kijana huyu.

Huyu ni daktari, anapatia mtoto mchanga chanjo, huku mama yake akiwa amembeba mkononi. Kule kwingine pia kuna madaktari wengine ambao wanaonekana, nyuma yao.

Hapa ni maeneo ya mabanda. Utaona vibanda ambavyo vimesombwa na maji. Pia utaona nguo zimeanikwa kule pembezoni na maghorofa tofauti.